Mashamba ya saladi yamepangwa kwa utaratibu kwenye mistari mirefu yakionyesha utamaduni wa kilimo cha haidroponiki. Majani yake ni ya kijani kibichi yakiashiria ukuaji mzuri.

Majani ya saladi yanamea vizuri ndani ya chafu yakitumia mfumo wa kisasa ya kilimo cha hidroponiki. Mabomba meupe yanaonekana yakipeleka virutubisho.

Mimea mingi mirefu yenye majani mabichi imeonyeshwa ikiwa imepandwa ndani ya chafu. Mimea hii inaonekana kustawi vizuri ikipanda juu kwenye miti huku ardhi ikiwa kavu.

Mimea ya saladi imestawi ndani ya bustani ya kisasa ya haidroponiki. Mitungi wima ya plastiki imefungwa kwa nyaya za manjano ikiwa na majani mabichi yanayomea kwa uwiano mzuri.

Kundi kubwa la kuku wa kahawia wamekusanyika katika banda wakionekana wakilishwa. Vyakula na maji vimetawanyika sakafuni huku ndege hawa wakitembea kwa uhuru, wengi wao wakitazama kamara.

Wakulima watatu wanafanya kazi kwa bidii shambani, wakihudumia mimea ya kabichi iliyoiva. Wamevaa nguo rahisi na wanatumia zana za mikono, wakionyesha juhudi zao katika kilimo.

Nguruwe wengi wamefugwa katika vizimba ndani ya shamba la kisasa. Kila kizimba kina nguruwe kadhaa. Wamepangwa kwa usawa pande zote za barabara kuu katikati ya banda.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya kitalu kikubwa wakikagua mimea mingi iliyopandwa kwenye safu. Mmoja wao anaelekeza kitu kwenye mmea huku mwingine akimskiliza kwa makini.

Shamba la kabichi limepangwa kwa safu nadhifu, kila mmea ukiwa na majani mapana ya kijani yanayochanua vizuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga lenye mawingu mepesi.

Banda refu la kitalu lenye paa jeupe linaonekana kando la shamba lenye mimea midogo. Milima na mawingu mepesi yanatanda angani yakionesha mazingira ya kilimo.

Shamba la nyanya linaonyesha mimea enye matunda mengi. Nyanya zilizoiva nyekundu na kijani zinaning'inia kwenye mashina. Udongo mwekundu unatiririka ukiashiria ukuaji mzuri wa mimea.

Shamba la nyanya zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu na kijani zinaning'inia kwenye mimea. Nyanya zimepangwa vizuri zikiashiria kilimo bora na mavuno mengi.

Huu ni uwanja wa kukausha mahindi. Mahindi imetandazwa kwenye meza ndefu tayari kukaushwa na jua. Udongo mwekundu unatawala eneo hilo likionyesha shughuli za kilimo za mahindi.

Mashamba ya migomba yaliyojaa ndizi mbichi, yanaonyesha mavuno mengi. Migomba imepangwa kwa mistari na majani makubwa yanatoa kivuli. Ndizi bado hazijaiva na zinaning'inia kwenye migomba.

Kuku wengi wachanga, labda vifaranga, wamefurika sakafu ya banda kubwa la kisasa la kuku. Mfumo wa kulisha wenye rangi nyekundu umeonekana ukikatiza banda ukiwapa chakula kuku hawa.

Mazao mengi ya uyoga mweupe yamejipuka kwenye kitanda maalum. Uyoga huo umepangwa vizuri katika chumba kinachooneka kama shamba huku baadhi ukiwa umepandwa juu ya rafu.

Mimea ya mboga iliyopandwa kwenye chafu inaonekana ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Mistari mirefu ya mimea imepangwa vizuri ndani ya kimuundo. Mazingira yameandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Kwenye shamba lenye udongo mwekundu, mabomba meusi ya umwagiiaji yamewekwa sambamba na mistari ya mimea michanga. Mbinu hii ya kilimo inasaidia mimea kukua vizuri kwa kupata maji ya kutosha.

Mpangilio wa kisasa wa umwagiliaji umewekwa shambani, mabomba na viunganishi vimetandazwa kwenye ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Mfumo huu unaonyesha mbinu mpya ya kuboresha uzalishaji wa mazao.

Ndani ya chafu, mimea midogo imepandwa kwenye mistari mirefu. Mfumo ya umwagiliaji wa matone, unaonekana ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba la mimea michanga lililopangwa kwa safu lina mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone. Maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya miche kwa ufanisi.

Shamba kubwa la maharage limepandwa kwa safu likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo ya kijani inakua vizuri ikinufaika na maji yanayotolewa kwa uangalifu.

Shamba dogo la mimea linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mimea yakihakikisha kila mmea unapata maji wa kutosha.

Mmea mchanga unakua vizuri shambani ukipata maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yanatoka kwenye bomba jeusi lililowekwa chini yakimwagilia moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mifumo ya umwagiliaji ya matone imewekwa kwa ustadi kwenye mashamba yaliyogawanywa kwa safu. Mipira ya plastiki nyeusi imeunganishwa kwenye bomba kuu jeupe.

Mpangilio wa umwagiliaji wa matone unaonyesha jinsi maji yanavyotolewa kwa mmea moja kwa moja. Matone ya maji yanatiririka polepole kutoka kwenye bomba jeusi kuelekea mmea mchanga.

Shamba lenye udongo mwekundu limeandaliwa kwa kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Miti michache inasimama katikati ya mashamba na mnara wa maji unaonekana kwa mbali.

Maji yananyunyiziwa juu ya mimea michanga iliyo pangwa kwa mistari kwenye udongo laini. sprinkler inayozunguka imesambaza unyevu kwa usawa katika kila mstari wa mmea.

Mimea midogo yenye rangi ya majani mabichi imepandwa kwenye udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba lenye mistari mingi ya mimea limejaa maji ,yakipita kwenye mabomba meusi ya umwagiliaji. Miti mingi imesimama nyuma na kuna kitu kinachoonekana kama tanki la maji kwa umbali.

Shamba lilokimwa vizuri linaonyesha mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Inaashiria kilimo cha kisasa chenye mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mstari wa bomba la umwagiliaji umepitishwa juu ya udongo ulionyunyiziwa. Vipo vya samawati vinadhibiti mtiririko wa maji hadi kwenye mizizi ya mimea iliyopangwa kwa safu.